Nje ya mashine maalumu aina ya atm ambayo hutumiwa na watumiaji wa benki husika kutoa fedha zao, ikiwa imegunguliwa tayari kwa kupokea wale wote wanaotoa benki husika ili waweze kupata fedha zao.

Nje ya sehemu ya kutolea fedha kwa kutumia kadi iliyoandikwa ATM ambapo wateja kupitia kampuni mbalimbali za benki wanaweza kutoa fedha kupitia kadi zao.

Mwanamke mmoja aliyevaa tisheti ya rangi nyekundu huku akiwa ameshika kipaza sauti na nyuma yake kukiwa na peperushi kubwa yenye nembo ya kampuni ya "ABSA" hii, inaonyesha kuwa kampuni hii ni benki ambayo mwanamke huyu anaiongelea na kuweza kuhamasisha watu waweze kuitumia.

Tangazo la benki linaloonyesha kuwa beki hiyo inauwezo wa kupata huduma yake kupitia simu za mikononi, ambapo mteja anaweza kujipatia huduma zinazopatikana katika benki hizo kwa kuwa na simu yake ya mkononi pekee.

Bango maalumu la benki ya EQUITY likiwa limeandikwa jinsi benki hio ilivyokuwa rahisi na salama kwa kufanya miamala mbalimbali na kutoa huduma bora ya benki hio.

Mtoa huduma wa benki ya "absa one" akiwa amevaa tisheti ya rangi nyekundu pamoja na kitambulisho kinachomtambulisha, akiwa anampa maelekezo mteja aliyesimama pembeni yake kuhusiana na benki yao.

Moja ya eneo la kumbi za starehe yaani baa kunaonekana viti ambavyo wateja hutumia kuketi pamoja na meza zake, huku mbele kukiwa na shelfu zilizojaa vinywaji mbali mbali.

Kumbi maalumu ya starehe aina ya baa ikiwa imejaa watu wengi ambao wamekuja mahali hapo, wengine wakiwa wanapata vinywaji wameketi katika viti na wengine wakiwa wamesimama wakicheza.

Kumbi ya starehe ikiwa imejaa watu wengi ambao wamekuja mahali hapo ili kuburudika, huku wengine wakiwa wanacheza na wengine wakiwa wamekaa katika meza wakipata vinywaji.

Watu wengi wakiwa katika kumbi maalumu ya starehe huku wengine wakiwa wanacheza kwa furaha, na mbele kukionekana sehemu za shelfu zenye vinywaji mbalimbali ambazo watu hao huweza kujipatia.

Katika eneo la baa zipo pombe mbalimbali ambazo zimewekwa katika shelfu hizo. Pombe hizi ni pombe kali ambazo hutumiwa na wanunuzi wa mahali hapa ili kuweza kujiburudisha.

Eneo la mapokezi katika kumbi za starehe, likiwa limepangwa vinywaji vya pombe kali katika shelfu, na mhudumu akiwa anawahudumia wateja waliokuja mahali hapo.

Katika eneo la baa anaonekana mhudumu mmoja; ambaye anachanganya vinywaji mbalimbali, kwa ajili ya wateja wake kuweza kupata kuburudika kupitia vinywaji hivyo.

Eneo kubwa la uuzaji wa bidhaa za magari, magari ya aina mbalimbali kama vile magari ya kubebea mizigo na magari ya kawaida ya watu kuendesha. Ikiwa tayari yupo mtu ambaye anawahudumia wateja watakaokuja kununua magari hayo.

Sehemu maalumu ya uuzaji wa bidhaa za magari kunaonekana magari mbalimbali, yaliyojipanga tayari yakiwa yamewekwa kwa usafi ili wateja waweze kuja kuyanunua.

Ndani ya jengo ambalo linatumika kuuzia aina mbalimbali za magari, yapo magari tofautitofauti ambayo yamewekwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Gari likiwa limefunguliwa na kuonekana siti zake za ndani kwa ufasaha, tayari kwaajili ya kununuliwa na mteja ambaye ataliitaji na kulipenda gari hilo.

Eneo la uuzaji wa magari huku magari mbalimbali yakiwa yamewekwa kwa usafi na unadhifu mkubwa, ili wateja wanapokuja waweze kuyaangalia na kununua yale watayapenda.

Ndani ya jengo kubwa yapo magari mazuri tofauti tofauti ambalo yamepangwa, hapa ndipo wanunuaji wa magari huja ili kujipatia magari hayo.

Eneo maalumu la kuuzia magari mbalimbali ambapo magari yamepangwa kwa na unadhifu na usafi, ili kuwezesha wateja kuvutiwa na magari hayo na kuweza kuyanunua.

Eneo la uuzaji wa magari amesimama mwanaume mmoja aliyevaa tisheti ya rangi nyeupe na barakoa nyeusi, mbele ya gari aina ya yundai huku nyuma kukiwa na nembo ya magari hayo.

Magari ya aina mbalimbali yakiwa yamewekwa nje katika eneo maalum, ambapo wateja huweza kuja na kuyaangalia tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Gari imefunguliwa na kuonekana vizuri kwa ndani ikiwa na siti, ambazo bado ni imara tayari kwa watu kuja kuliangalia na kuweza kuamua kulinunua gari hilo.

Mwanaume mmoja aliyevaa sweta akiwa amesimama nje ya duka linalotumika kuuza maziwa, huku akionesha kuwa anakwenda kupata huduma hiyo ya maziwa.

Mashine maalumu ya kuuzia maziwa iliyoandikwa "milk ATM ", huku mwanaume mmoja akiwa nje ya mashine hio akiwa anamwelekeza mwanamke aliyesimama pembeni yake namna mashine hio inavyofanya kazi.

Ndani ya duka maalumu la kuuzia bidhaa mbalimbali za maziwa kuna jokofu, linaloonekana linaloweza kutoa maziwa hayo bila ya msaada wowote kwa muuzaji.

Nje ya duka la uuzaji wa maziwa iliyoandikwa "narofili koporetive milki ATM", wakionekana wakina mama watatu wakiwa wamesimama nje ya duka hilo wakisubiria kupatiwa huduma ya maziwa.

Jokofu maalum inayotumiwa na watu kwa ajili ya kupata bidhaa ambapo jokofu hilo hutoa bidhaa ya maziwa bila kuwepo kwa muuzaji hii hurahisisha upatikanaji wa maziwa hayo.

Mwanamke mmoja aliye ndani ya duka la kuuzia bidhaa za maziwa akiwa ameshika jagi akipima maziwa katika kopo aliloshika pembeni yake.

Duka maalumu linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa huku juu yake kukiwa na bango kubwa jeupe linalosomeka "fresh milk, yoghurti, ugali, cakes, eggs", hii inanoensha duka hili halitoi tu bidhaa za maziwa bali bidhaa nyingine.

Jokofu Maalum linalotumika katika uuzaji wa maziwa bila ya kuwepo kwa muuzaji hii utumiwa na watu, ili kurahisisha upatikanaji wa maziwa hayo kwa urahisi huku pembeni yake kukiwa na majokofu yaliyojaa vinywaji mbalimbali.

Duka kubwa la uuzaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa, lenye bango kubwa jekundu lilonadikwa ''tamu milk", huku ndani ya vioo hivyo vikiwa na picha mbalimbali ya watoto wakinywa maziwa pamoja na ng'ombe.

Mashine maalumu ya kuzuia bidhaa aina ya maziwa ikiwa katika ndani ya duka ambapo wateja huweza kuingiza fedha katika mashine hiyo na kupima kiasi ya maziwa ambacho wao wanakihitaji.

Nje ya duka zuri la kisasa lenye bango lililoandikwa daire prodakti, ikionyesha kuwa ni duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali za maziwa huku yakionekana matupo yametundikwa, hii inaashiria kuwa duka hili ndilo linafunguliwa sasa.

Nje ya duka la uuzaji wa bidhaa za maziwa lililoandikwa ''Hermes dairies, drink fresh milk'', anaonekana mteja aliyesimama nje, akiwa anasubiri kupatiwa huduma inayopatikana mahali hapo.

Duka maalumu inayotumika kuuzia bidhaa za maziwa huku nje kukiwa na bango kubwa lenye michoro mbalimbali kama vile ng'ombe na maandishi yasomekayo nunua maziwa freshi hapa hii inaonyesha kuwa sehemu hiyo unaweza ukapata maziwa mbalimbali.

Jokofu maalumu linalotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa za maziwa likiwa limeunganishwa pamoja na umeme ili liweze kufanya kazi, huku kikombe kikionekana kujaziwa maziwa ili mteja aweze kuyapata.

Jokofu maalumu linalotumika kuuzia bidhaa za maziwa, likiwa linajiendesha kwa kutumia umeme, tayari kwa ajili ya kuhudumia wanunuzi wanaokuja kununua bidhaa hizo.

Msichana mmoja aliyevaa koti ya rangi nyeupe pamoja na kofia, akiwa amesimama mbele ya mashine maalumu kwa ajili ya kutolea maziwa akiwa anapima maziwa ambayo anayataka.

Mwanaume mmoja aliyevaa tisheti ya rangi nyeupe akiwa ameshika jagi lenye maziwa anayaweka katika kikombe hicho, hii inaonyesha kuwa mahali hapa unaweza kupata maziwa kwa kuingiza fedha na kupima kiasi cha maziwa ambacho wewe mwenyewe unakihitaji.

Jokofu maalumu kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa za maziwa, lililoandikwa maandishi yasomekayo "MILK ATM" na "MILK ON TAP", hii ni kuonesha kuwa jokofu hili tayari lipo kwa ajili ya kutumika kuuzia bidhaa hizo.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati ya rangi nyeupe yenye mikono mirefu akiwa amesimama mbele ya kifaa cha kuuzia maziwa kilicho andikwa "milki ATM", akionesha namna kifaa hicho kinavyoweza kufanya kazi.

Nje ya duka la kuuzia bidhaa za maziwa likiwa limechorwa picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa pamoja na picha ya ng'ombe na bidhaa mbalimbali, kama vile: mayai, mikate na maandazi; tayari kwa kuwahudumia wateja wake.

Duka maalumu la kuuzia bidhaa mbalimbali aina ya vitafunwa, ambavyo vipo katika madeli yaliyopangwa juu ya meza, na kijana mmoja akiwa ameshika dumu ambalo huweza kuwa na maziwa.

Jokofu maalumu la uuzaji wa bidhaa za maziwa linaloendeshwa kwa kutumia umeme, huku likiwa limeandikwa maandishi yasomekayo "milki ATM", na likiwa lina picha ikimuonyesha mwanaume mmoja akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe.

Jokofu maalumu linalotumiwa na watu wanaotumia bidhaa za maziwa, ili waweze kupata maziwa hayo kwa urahisi kwani jokofu hilo huweza kujiendesha lenyewe bila kuwepo kwa mtu au muuzaji wa maziwa hayo.

Watu watatu wakiwa wameketi katika viti na kila mmoja wao akiwa ana kikombe cha maziwa na wengine wakinywa maziwa hayo, wakionyesha kuyafurahia, hii inaonyesha kuwa watu hawa wapo karibu na sehemu ambayo maziwa hayo yanauzwa.

Duka maalum lililoandaliwa "Milk ATM", ambalo linatumika kwaajili ya kuuzia bidhaa za maziwa huku nje ikiwa na picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa hayo.

Jokofu maalumu linalotumika ili kuwasaidia wanunuaji wa maziwa wapate maziwa hayo kwa urahisi, likiwa na rangi ya bluu na kijani huku wakichorwa watoto wanakunywa maziwa pamoja na ng'ombe, lenye maandishi yanayosomeka "true milk ATM".

Nje ya duka la maziwa lililoandikwa “MILK AMANDA” anaonekana kijana mmoja aliyesimama nje ya duka hilo, akiwa anasubiri kupata huduma ambayo ameenda kuchukua.

Nje ya duka ambalo hutumika na watu kununua maziwa, likiwa limeandikwa "Dumbuini daily Milk Bar", huku ikionyesha msichana mmoja aliyevaa koti nyeupe na wanaume wawili wakiwa wanapita. Na msichana huyo anaonekana kununua bidhaa kutoka katika duka hilo.

Mashine maalumu ya uuzaji wa bidhaa za maziwa, yenye maandishi yasomekayo "SMART FARM MILK ATM" pamoja na picha ya ng'ombe, hii ni kuonYeshwa kuwa, maziwa hayo yapo katika ubora na ufasaha mkubwa.

Kifaa kinacho tumika kuuzia watu maziwa bila ya kuwepo kwa muuzaji kilicho andikwa "tasmati," hii hurahisisha watu kupata maziwa kwa urahisi na ufasaha.

Ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa likiwa limefunguliwa huku aina mbalimbali ya bidhaa hizo zikionekana na nyingine zikiwa zimechorwa watoto na nyingine zikiwa na picha ya ng'ombe.

Nje ya duka linalotoa huduma za maziwa na ndani, kukiwa kumeandikwa ''milk atm'' ambapo mnunuaji wa bidhaa za maziwa anaweza kwenda na kuingiza hela na kupima kiasi cha maziwa anachokitaka bila ya kuwepo kwa msaada wowote kwa muuzaji.

Kifaa maalumu cha kuzuia bidhaa mbalimbali za maziwa bila ya kuwepo kwa msaada wowote kutoka kwa muuzaji huku kukiwa na matairi chini inachowezesha kifaa hicho kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Nje ya duka la uuzaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa, amesimama mwanamke mmoja aliyevaa koti ya rangi nyeupe, ambaye ndiye mhudumu kwa kuwahudumia wateja bidhaa hizo.

Jokofu maalumu linalotumika kwa huduma za utoaji wa maziwa, limesimamishwa nje. Hii hutumika pale ambapo watu huweza kupata maziwa hayo, bila ya kuwepo kwa msaada wowote kwa muuzaji.

Eneo la duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa, likiwa na bango kubwa katika ukuta wake lililoandikwa "milk atm" na picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa, pia kuna bango la mpesa linaloonyesha kuwa wateja wanaweza wakalipia kupitia simu zao.

Nje ya duka la maziwa, lisomekalo nekumbunekiba, amesimama mwanamke ambaye anaonekana kuwa, ndiye anaye uza bidhaa zinazopatikana katika duka hilo.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama nje ya duka lililoandikwa "Milk Atm Solai Dairies", ikimaanisha kuwa mahali hapa ni sehemu ambapo bidhaa mbalimbali za maziwa zinaweza kupatikana.

Jokofu maalumu la kuuzia bidhaa ya maziwa likiwa katika ndani ya duka, tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja watakaotaka kutumia bidhaa hiyo.

Vijana wawili wakiwa nje ya duka linalo tumika kuuza vifaa mbalimbali huku mmoja akiwa ameshika kikombe akiwa anaonekana kuwa anakunywa kitu ambacho ametoka kukinunua katika duka hilo.

Jokofu mbili za kuzuia bidhaa mbalimbali za maziwa zikiwa zimewekwa tayari kwa ajili ya kutumika na nje zikiwa zimepambwa kwa rangi mbalimbali na picha ya ng'ombe.

Mashine maalumu inayotumiwa na watu wanaonunua bidhaa mbalimbali za maziwa, imekaa dukani tayari kwa ajili ya watu wanaohitaji bidhaa hizo kuweza kuzipata.

Jokofu maalum inayotumika kwa ajili ya kuuzia bidhaa za maziwa, likiwa limeegeshwa ukutani ambapo mteja huweza kupata maziwa hayo bila ya kuwepo kwa msaada wowote kutoka kwa muuzaji.

Nje ya duka la maziwa ndani kukiwa na jokofu ambalo husaidia watu kuweza kupata maziwa bila ya kuwepo kwa mtu anayeuza maziwa hayo, ambapo hii hurahisisha kuweza kupata maziwa na pia kuondoa upotezaji wa muda.

Mashine ya kielektroniki inayojiendesha yenyewe ambayo hutumika kuuzia maziwa, ikiwa na sehemu ya kuingizia fedha na sehemu ya kutolea maziwa hayo kulingana na fedha iliyowekwa.

Katika duka la uuzaji wa nafaka mbali mbali lipo jokofu ambalo hutumiwa kuuzia maziwa bila ya kutumia muuzaji hiyo huwarahisishia wanunuzi kupata maziwa kwa urahisi na kwa muda wowote.

Mashine maalumu ya kielektroniki inayotumika kuuzia wanunuzi maziwa, ikiwa tayari nje ya duka tayari kwa ajili ya kutumia, ili watu waweze kupata bidhaa hiyo ya maziwa.

Jokofu maalum linalotumika kuuzia bidhaa aina ya maziwa likiwa limechorwa picha ya ng'ombe na picha ya mtoto akiwa anakunywa maziwa, tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja wanaokuja kununua bidhaa hiyo.

Nje ya duka kubwa lililoandikwa miliki baa maziwa, huku wanunuzi wakiwa nje wakisubiri kupatiwa bidhaa hiyo, hii inaonyesha mahali hapa maziwa hununuliwa kwa Kiwango kikubwa.

Nje ya duka linalotumika kuuza maziwa huku likiwa limeandikwa "inivelsi milki senta" anaonekana mwanamama mmoja akiwa nje ya duka hilo, akiwa anatarajia kununua bidhaa kutoka katika duka hilo.

Nje ya duka la kisasa la uuzaji wa maziwa lililo na bango kubwa lenye maandishi yasomekayo maunti kenya "milk diloti", ikionyesha kuwa duka hili linajishughulisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa.

Jokofu la kutolea maziwa likiwa katikati ya duka huku tayari likiwa wazi kwa jaili ya matumizi, ambapo mnunuaji anaweza kuweka fedha na kupima kiasi ambacho yeye anakitaka.

Bidhaa mbalimbali za maofisini na majumbani kama vile makochi, meza na viti vimewekwa ili watu waweze kuviona na kuvikagua, na waweze kuvinunua.

Muuzaji wa bidhaa kama vile masofa na vitanda akiwa ameketi katika moja ya sofa huku akionyesha uimara wa bidhaa ambazo wanaziuza katika eneo hilo.

Duka maalumu la kuuzia bidhaa za samani, aina ya masofa, viti vya maofisini, meza na viti vya kulia, vitanda pamoja na makabati, vikiwa vimewekwa katika namna ambayo vinaweza kuvutia wateja.

Bidhaa mbalimbali za samani aina ya masofa, meza pamoja na viti; vikiwa vimewekwa katika eneo maalumu ambapo wateja huja na kuviangalia ubora wake ili wapate kuvinunua kwa matumizi ya ofisini na majumbani.

Mwanamke mmoja aliyevaa singrendi ya rangi nyeupe pamoja na pensi nyeusi akiwa ameshika msumeno mkubwa huku akiwa anakata mbao. Hii inaonyesha kuwa mwanamke huyu anajaribu kuunda au kujenga bidhaa mbalimbali za thamani kama vile; viti, meza pamoja na vitanda.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao kwa umaridadi na unadhifu mkubwa, tayari kikiwa kimewekwa nje ili watu waweze kukiona na wapate kukinunua kwa wale ambao watakuwa wanakihitaji.

Mwanaume mmoja akiwa katika duka maalumu linalotengeneza bidhaa mbalimbali za mbao, huku akiwa na mashine maalumu inayosugua mbao hiyo na kuifanya iwe safi.

Bidhaa za samani ambazo ni viti pamoja na meza, zimewekwa nje kwa ajili ya kuuzwa. Hii huonyesha kuwa; mtengenezaji aliyetengeneza vifaa hivi, ana umaridadi mkubwa na uwezo wa kuvichonga kwa unadhifu.

Samani aina ya meza iliyotengenezwa kwa umaridadi mkubwa, ikiwa tayari imewekwa kwa ajili ya wateja kuja kuitazama na kuweza kuinunua meza hiyo.

Makochi mbalimbali yaliyotengenezwa kwa ustadi na unadhifu mkubwa yamewekwa kwa nje, huku muuzaji akiwa amekaa katika makochi hayo kuonyesha kuwa makochi haya yapo tayari kwa ajili ya wanunuzi kuja kununua.

Mafundi seremala wawili wakiwa katika ofisi yao tayati kila mmoja wao akiwa na mashine inayomsaidia kuchonga mbao ili aweze kutengeneza bidhaa ambayo wateja wake wanaihitaji.

Viti pamoja na meza yake vikiwa vimewekwa nje tayari kwa ajili ya kununuliwa, vikiwa vimechongwa kwa umaridadi na unadhifu mkubwa kwa namna ambayo inaweza kuvutia wateja.

Muuzaji wa masofa akiwa ameketi katoka sofa aliyotengeneza likiws tayari limeshamalizika ambapo ameamua kuliweka nje, ili wanunuzi wanaopita waweze kuliona na kuanhalia ubora wa sofa hilo.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao ikiwa imewekwa kioo juu yake pamoja na viti vyake vikiwa tayari vimewekwa katika eneo ambalo wateja huweza kuja na kuangalia bidhaa hiyo ili waweze kuinunua.

Samani mbalimbali aina ya masofa, makabati pamoja na meza, zikiwa zimewekwa nje tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wa maofisini pamoja na wa manyumbani.

Bidhaa mbalimbali za mbao aina ya masofa, vitanda, viti pamoja na stuli, vikiwa vimetengenezwa tayari kwa ajili ya kununuliwa na wateja.

Kitanda kimechongwa kwa unadhifu na umaridadi na unadhifu mkubwa na kimewekwa nje tayari kwa ajili ya kutumika na kuuza kwa wateja ambao watakuwa wanahitaji kutumia kitanda hicho.

Duka kubwa na nadhifu la kuuzia bidhaa mbalimbali za samani aina ya masofa na viti pamoja na meza ikiwa imewekwa katika sehemu ambapo wateja huweza kuja na kuangalia bidhaa hizo na kununua zile ambazo zitawapendeza.

Bidhaa aina ya sofa ikiwa imetengenezwa kwa umaridadi na unadhifu mkubwa tayari kwa ajili ya kutumika majumbani au maofisini pamoja na mahotelini imewekwa ili watu waweze kuinunua.

Bidhaa mbalimbali za samani zikiwa zimetengenezwa huku zimewekwa nje tayari kwa ajili ya kutumika ambapo, bidhaa hizo ni kama vile meza, viti pamoja na kabati.

Bidhaa mbalimbali kama vile masofa na vitanda vimewekwa katika eneo ambalo wauzaji hutumia ili kuwaonyeshea wanunuzi wao waweze kuviangalia na kuvikagua na hata kuvinunua.

Masofa yakiwa yametengenezwa kwa umaridadi na ujuzi mkubwa, yamewekwa nje tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja ambao wangependa kuyatumia masofa hayo katika maofisi, mahoteli au majumbani.

Viti na mbao vikiwa vimechongwa kwa unadhifu mkubwa na mtu anaye husika katika uuzaji wa samani hizo zimewekwa nje, ili wateja waweze kuviona nawaweze kuvinunua.

Sofa likiwa limetengenezwa kwa unazifu na umaridadi mkubwa, likiwa tayari limewekwa nje ili wateja wapate urahisi wa kuliona na kuweza kulinunua.

Duka kubwa la uuzaji wa bidhaa mbalimbali za samani ambazo ni pamoja na vitanda, masofa, makabati meza pamoja na viti, likiwa limepangwa kwa unadhifu ambapo wateja huja na kuangalia bidhaa hizo

Eneo la dukani la uuzaji wa samani mbalimbali zinazoweza kutumika maofisini na majumbani, huku samani kama vile meza, makochi, na viti vikiwa vimewekwa katika eneo hili ili kuweza kuwarahisishia wateja waweze kuona na kuchagua kile wanachotaka kununua.

Kitanda kilichochongwa kwa unadhifu na ustadi mkubwa, kikiwa kimewekwa tayrai kwa ajili ya kununuliwa na watu wanaotaka kutumia kitanda hicho.

Katika eneo maalumu la kutengenezea bidhaa mbalimbali za samani, wapo mafundi walio ndani ya eneo hilo, wakiwa wananyoosha mbao hizo, kwa kutumia vifaa mbalimbali.

Bidhaa mbalimbali za samani zikiwa zimewekwa nje tayari kwa ajili ya wanunuzi kuja kuzinunua, hivyo bidhaa hizo ni kama sofa, vitanda, pamoja na milango.

Vifaa vya thamani aina ya vitanda vikiwa vimechongwa kwa unadhifu huku ikiwezesha kuweka godoro chini pamoja na juu ambavyo vitanda hivyo hutumiwa sana na wanafunzi, hii inaonesha kuwa mahali hapa ni sehemu ambayo vitanda hivi na bidhaa nyingine za thamani za mbao zinauzwa.

Duka la uuzaji wa bidhaa za zamani mbalimbali, lenye bango kubwa linalosomeka, "FURNITURE PALACE" kukiwa ndani tukiwa na bidhaa kama vile msofa, viti, meza, makabati, ambapo wateja huweza kuja na kupata bidhaa hizo.

Fundi seremala akiwa katika ofisi yake huku mkononi akiwa na nyundo na shingoni akiwa na kamba maalumu ya kupimia mbao, anazotaka kutengenezea samani mbalimbali.

Eneo la mapokezi katika hoteli limepambwa kwa umaridadi na ubunifu mkubwa kwa kuwekwa taa zinazowaka vizuri pamoja na viti kwa ajili ya wateja kupumzikia ambapo sehemu io hutumuika ili watu waweze kujisajili kuingia katika hoteli hiyo.

Eneo la hoteli lenye mandhari na mazingira mazuri, yanayo weza kuvutia wageni. Huku pembeni kukiwa na bango kubwa, lililo andikwa menu, hii ikionesha kuwa mahali hapo ndipo unapoweza kupata vyakula mbalimbali, ambavyo vinapatikana katika hoteli hiyo.

Eneo la hotel ambapo limepangwa kwa umaridadi na unadhifu mkubwa na pia wahudumu, wakiwa wanazunguka katika eneo hilo kuwahudumia wateja waliokuja.

Eneo la mapokezi ndani ya hoteli ambapo ndipo taarifa za watu wanaokuja katika hoteli hiyo huchukuliwa na pia kuweza kuwapa funguo za kuweza kuingia katika vyumba wanavyovitaka.

Nje ya jengo la hoteli zipo thamani mbalimbali kama vile viti na meza pamoja na masofa yaliyopangwa kwa unadhifu, ambayo hutumika pale ambapo wageni huja na kupumzika.

Eneo la hoteli, ambapo wateja wa hoteli hiyo hutumia mahali hapo kupata chakula pamoja na vinywaji mbalimbali, huku wahudumu wa sehemu hiyo wakiwa tayari kwa ajili ya kuwahudumia wateja wao.

Ndani ya jengo kubwa la soko ambapo zipo bidhaa mbalimbali zilizowekwa, huku wakionekana wanunuzi wengi wanaozunguka katika jengo hilo ili kuweza kupata bidhaa ambazo wamekuja kuzitafuta.

Ndani ya duka kubwa la kisasa lenye bidhaa mbalimbali kwajili ya matumizi ya nyumbani. Bidhaa hizo ni kama bidhaa za nafaka tayati zikiwa zimewekwa kwenye magunia pamoja na bango za bei ya nafaka hizo

Nje ya eneo la soko, mwanamke mmoja anaonekana kuchagua bidhaa ambazo zimewekwa katika meza hiyo. ambapo bidhaa hizo ni kama vile nyanya, hoho, karoti, vitunguu, ndimu, limau, na juu zikiwa zimetundikwa ndizi.

Katika soko yupo mwanamume mmoja aliyevaa jezi ambaye amesimama mbele ya vitunguu vilivyopangwa katika visado, hii inaonyesha kuwa wanaume huyu anauza vitunguu hivyo katika visando vilivyopangwa kwa bei husika.

Katika eneo la sokoni panapouzwa bidhaa mbalimbali, yanaonekana magunia ya nafaka ambayo mengi yakiwa yamejaza mchele, unga pamoja na maharage tayari kwaajili ya kupimwa ili kuuziwa kwa wateja.

Katika eneo la sokoni yupo mwanamke mmoja aliyevaa kofia kubwa inayomsaidia katika kujikinga na jua, huku mbele yake akiwa na bidhaa mbalimbali anazouzia wateja wake wa mahali hapo.

Ndani ya soko wapo wanawake walioketi wakiwa wanauza bidhaa zao, bidhaa hizo ni bidhaa aina ya nyanya, ambapo nyingine zikiwa katika vikapu vikubwa na nyingine zikiwa katika visado.

Eneo la duka ambapo bidhaa mbalimbali huuzwa kama vile viatu ambavyo vimepangwa katika ukuta wa duka hilo, pamoja na mikanda ya kuvaa wanaume ikiwa imening'inizwa tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Katika eneo la soko wapo wafanyabiashara mbalimbali walio kaa katika biashara zao, huku bidhaa mbalimbali zikionekana Kama vile matunda aina ya ndizi, machungwa, maembe na bidhaa nyingine za mbogamboga kama vile nyanya, vitunguu, ndizi na bidhaa mbalimbali.

Katika eneo la soko ambapo huuzwa bidhaa mbalimbali za majumbani kama vile nyanya, viazi, karoti, vitunguu, matango pamoja na mahoho anaonekana mwanamke mmoja anayechambua njegere ili aweze kuwapatia wateja wake.

Ndani ya eneo la soko, bidhaa mbalimbali nyingine zikiwa juu ya meza, nyingine zikiwa zimetundikwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa ajili ya wanunuzi wanaokuja katika soko hilo, huku tukiwa tunaona bidhaa kama vile maembe, ndizi, machungwa, nyanya, vitunguu na bidhaa nyingine mbalimbali.

Duka linalouza mazulia mbalimbali limeweka mazulia mengi huku mengine yakiwa yamesimamishwa na mengine yakiwa yamekunjwa vizuri yakiwa chini, hii inaonyesha kuwa mahali hapa huweza kupata mazulia mbalimbali yanayoweza kutumika majumbani na maofisini.

Eneo la duka ambapo limejaa wateja wengi huku ndani kukiwa kunauzwa bidhaa mbalimbali za vipodozi kama vile mafuta na losheni mbalimbali ambazo watu kuweza kununua ili kutumia.

Katika eneo la soko, yupo mwanamke anayeuza bidhaa zake alizozipanga katika meza, ambazo ni kama vile; ndizi na maembe, tayari kwa ajili ya wateja kuja kununua.

Mwanaume mmoja amesimama katika duka ambalo limeweka viatu kwenye meza pia zipo nguo zimetundikwa pembeni, hii inaonyesha kuwa mwanaume huyu anahusika katika uuzaji wa viatu hivyo na magauni hayo katika duka lake.

Katika eneo la soko watu wengi wakizunguka wakijipatia bidhaa mbalimbali na bidhaa nyingine ambazo zinaonekana kwa ukaribu ni ndizi, nyanya, mchele, samaki pamoja na bidhaa mbalimbali.

Ndani ya eneo la soko yuko mama mmoja anayemhudumia msichana aliyesimama, aliyevaa koti rangi nyeusi. Nyanya huku akiwa anamwekea nyanya hizo katika kikapu alichokuja nacho.

Sehemu ya soko ambako bidhaa mbalimbali za nafaka pamoja na mboga za majani zikiwa zimepangwa huku yakionekana makabichi, karoti, pilipili hoho pamoja na matango.

Msichana mmoja akiwa katika soko mbele ya meza iliyopangwa matunda mbalimbali kama vile machungwa, matufaa, matikiti maji, ndizi, machenza pamoja na mapapai na baadhi ya viungo vingine vinavyotumika jikoni.

Katika eneo la soko anaonekana mwanamke anae uza mfuko uliojaa vitu mbalimbali vinavyouzwa mahali hapo mteja aliye kuja kununua, ambapo vitu hivyo ni kama vile nyanya, mayai, karoti pamoja na machungwa.

Ndani ya soko lenye bidhaa mbalimbali kama vile nyanya, mboga za majani, mayai, viazi pamoja na ndizi anaonekana mwanamke mmoja aliyevaa aproni ya rangi nyekundu akiwa anamkabidhi mboga za majani mama aliyevaa tisheti ya rangi nyeupe.

Mtu akiwa ameshika simu kwa ajili ya kujisajili na mtandao wa M-MPESA, ili aweze kupata hela kupitia simu yake.

Mtu akiwa ameshika simu, inayoonyesha muamala wa pesa kutoka katika benki ya "Equity" kwenda katika mtandao wake wa simu wakawaida wa M-pesa.

Mashine inayoonyesha muamala wa pesa kwa njia ya simu za mkononi; katika kampuni inayoitwa "M-Pesa", ambayo huwasaidia wateja wanaotumia kampuni hiyo kuweza kutuma na kupokea fedha kwa wakati na kwa urahisi.

Jengo kubwa linaloonekana kuwa ni la kiofisi likiwa bado katika mchakato wa kujengwa, likiwa bado lina mbao zinazoonekana pembeni yake. Hii inaonesha kuwa ni mahali ambapo wajenzi huja ili kuweza kumalizia ujenzi wa jengo hilo.

Eneo la nyumba lililojengwa kwa umalidadi na uzuri wa hali ya juu aina ya ghorofa moja huku nje ikiwa na ukuta mfupi uliojengwa na vitofali vidogovidogo.

Duka la kuuzia bidhaa mbalimbali aina ya nguo huku mashati yakiwa yamekunjwa na kupangwa vizuri juu ya meza yakionyesha kuwa kuna punguzo ya asilimia arobaini kwa mashati hayo pamoja na nguo nyingine zikiwa zimetundikwa ili watu waweze kuchagua.

Nje ya duka kubwa la kisasa lililoandikwa hulu wethi huku likiwa na milango mikubwa ya kioo na ndani yake kukiwa na nguo mbalimbali zilizovishwa katika midoli na nyingine zikiwa zimepangwa.

Duka la kuuzia bidhaa aina ya nguo, ambazo zimepangwa katika shelfu kwa unadhifu na ustadi mkubwa tayari kwaajili ya wateja wanaotaka kuja kununua bidhaa hizo.

Ndani ya duka kubwa la uuzaji wa nguo hasa za watoto, zipo nguo nyingi za watoto zilizotunikwa ili watu wawezekuchagua, au kununua nguo ambazo watoto wao wanazipenda.

Ndani ya duka maalumu la kisasa lenye taa nyingi, zipo nguo mbalimbali ambazo zimetundikwa, ikiwa kuwa ni zinauzwa, pia pembeni kupo na picha za watu wakiwa wamevaa nguo hizo.

Nje ya duka kubwa la kisasa lenye milango ya vioo, ndani kukionekana nguo mbalimbali ambazo zimetundikwa katika sehemu ambapo, mteja huweza kuziona na kuzichagua.

Ndani ya duka kubwa la kisasa yapo mashati yaliyopangwa vizuri, yakiwa ni mengi huku pembeni koti za suti, zikiwa zimetundikwa hii inaonesha kuwa duka hili ni duka la kuuzia nguo za kiume.

Ndani ya duka la kuuzia suruali hasa za wanaume pamoja na mashati, huku kukiwa na bango linaloonesha punguzo ya asilimia arobaini ya bei iliyoandikwa, katika bidhaa hizo.

Eneo la duka linalouza bidhaa mbalimbali aina ya mikoba ya wanawake, viatu na bidhaa nyengine wapo wateja waliojaza duka hilo wakiwa wanazunguka ili kununua bidhaa zinazopatikana katika duka hilo.

Katika duka moja lililoandikwa “fitting zoom”zipo nguo mbalimbali za watoto na watu wazima, huku duka hilo likiwa na ma bango ya kuonyesha bei ya nguo ambazo zimetundikwa.

Duka kubwa linalouza viatu vilivyopangwa katika shelfu, viatu hivyo vipo vya aina tofautitofauti kuna viatu vya kike pamoja na vya kiume, hii inaonyesha kuwa mahali hapa ni sehemu ambapo watu huenda kujipatia viatu.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, yametundikwa makoti ya suti za wanaume ya rangi tofauti tofauti, yaliyopangiliwa kwa ustadi na unadhifu tayari kwa ajili ya wateja kuja kujinunulia bidhaa hizo.

Katika duka kubwa zinaonekana bidhaa mbalimbali za umeme kama vile mashine za kufulia na mashine za kuokea mikate na za kupikia, hii ni kuonyesha kuwa ziko tayari kwa ajili ya wanunuzi kuja kununua.

Ndani ya soko kubwa zinazopatikana bidhaa mbalimbali huku mafuta yakiwa yamepangwa katika shelfu na mbele kuna bango kubwa lililoandikwa "Ladies Essential 16".

Katika duka kubwa la uuzaji wa bidhaa mbalimbali, zinaonekana bidhaa za matumizi ya nyumbani kama vile karanga za kusagwa pamoja na nafaka zilizopangwa katika pakiti maalumu tayari kwaajili ya kutumika.

Msichana amesimama mbele ya shelfu zilizojaa mbogamboga zinazotumika jikoni kama vile: nyanya, karoti, pilipili na matango; huku akiwa anachagua bidhaa ambazo anazitaka.

Eneo la soko kubwa ambapo bidhaa mbalimbali hupatikana kama vile matunda pamoja na bidhaa za nafaka, zikiwa zimepangwa katika shelfu mbalimbali ili waweze kupatiwa kwa wateja watakaohitaji

Katika duka kubwa ambapo bidhaa tofautitofauti hupatikana wapo watu wawili, wamesimama mbele ya sehemu ya kuoka mikate pamoja na keki huku wakipatiwa bidhaa ambazo wanazitaka na muuzaji aliyeko mahali hapo.

Mdada mmoja akiwa katika duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, huku akiwa na kikapu ambacho kina mataili anachoweza kuwekea bidhaa hizo.

Ndani ya duka kubwa ambapo bidhaa mbalimbali hupatikana anaonekana mwanamke mmoja aliye na kikapu katika mkono wake kilichojaa bidhaa, huku akiendelea kukagua na kutaka kuchukua bidhaa nyingine ili aweze kuondoka nazo.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa ambapo bidhaa za aina tofauti tofauti hupatikana, yupo mwanaume mmoja aliyevaa shati la rangi nyeupe huku akiwa na barakoa amesimama mbele ya shelfu zenye bidhaa mbalimbali ambazo anataka kununua.

Katika eneo la uuzaji wa bidhaa mbalimbali zipo nafaka zilizopangwa katika magunia huku kukiwa na vikaratasi zinazoonyesha bei ya kila nafaka, hii inaonyesha kuwa mahali hapa watu huweza kupata bidhaa hizo kwa kuuziwa kulingana na bei iliyowekwa.

Katika maduka makubwa mbalimbali yanayouza bidhaa mbalimbali, zipo shelfu ambazo zimepangwa bidhaa za vinywaji ambazo huweza kutumiwa na wanunuzi wanaokuja kununua bidhaa hizo.

Eneo la soko la kuuzia bidhaa mbalimbali za matunda na mbogamboga, likiwa lina bango kubwa lililoandikwa "Fruit & Vegetables", huku matunda kama vile ndizi, machungwa, maembe, matango yakiwa yamepangwa katika shelfu, pamoja na mbogamboga kama vile: nyanya, karoti, vitunguu pamoja na hoho, zikiwa zimepangwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wake.